Eneo hili ni la ujenzi ambapo mashini ya kuchimba aina ya hyundai inafanya kazi, kuna mabomba makubwa za zege yaliyotandazwa ardhini, yakisubiri kufungwa, pengine kwa ajili ya mradi wa mifereji au maji. Nyuma kuna majengo ya makazi na miti, ikionyesha kuwa ujenzi huu unafanyika karibu na makazi ya watu.

Jengo la posta ya Nairobi kuu, pamoja na pikipiki za usafirishaji wa barua na vifurushi zikiwa zimeegeshwa nje. Wahudumu wa posta waliovaa kofia na mavazi ya kazi wako tayari kusambaza mizigo, likiwa na shughuli nyingi za huduma kwa wateja. Hii ni taswira ya huduma za kisasa za usafirishaji wa barua mjini.

Hii ni timu ya wanawake waliovaa sare za michezo za bluu wakiwa kwenye uwanja wa michezo wakiskiliza maelezo, huenda kutoka kwa kocha. Watazamaji wameketi kwenye viti vya rangi tofauti wakifuatilia mchezo.

Mashabiki wanashangilia kwa furaha kwenye uwanjwa wa michezo. Baadhi yao wamesimama na wengine wameketi. Pia baadhi yao wamevaa sare zinazofanana wakipiga vuvuzela na kusherehekea. Ikionyesha mshikamnano na upendo kwa timu yao.

Timu ya mpira wa vikapu inasherehekea ushindi wao kwa kuinua kikombe juu. Wakiwa wamevaa sare za michezo zenye maandishi KPA wakiwa na furaha kubwa ndani ya ukumbi wa michezo.

Stakabadhi ya malipo ya huduma za pasipoti kutoka Idara ya Uhamiaji Kenya, iliyotolewa tarehe kumi na mbili Agosti, mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Mteja anayeitwa Evans Kipchirchir alilipa jumla ya shilingi elfu sita na hamsini kwa ada ya huduma na urahisi. Miadi ya kuchukua pasipoti imepangwa kwa tarehe ishirini na tano Oktoba, elfu mbili ishirini na nne, saa tano asubuhi katika ofisi ya Nyayo House , Nairobi. Hii ni nakala ya mteja.

Watu wanatoka katika jengo la huduma centre nchini Kenya. Ofisa wa usalama amesimama mlangoni huku wengine wakionekana kuzungumza kwa furaha. Jengo hilo limeandikwa huduma Kenya likiwa na nembo ya taifa na maandishi ya kuendeleza huduma bora.

Mashabiki wengi wameketi kwenye viti vya uwanja wakitazama au kushangilia mechi. Baadhi wamevaa fulana nyekundu za KDF na wote wanaonekana kuwa na hamasa na furaha kubwa kushiriki tukio hilo la michezo.

Kikapu cha plastiki cha rangi ya krimu chenye mashimo ya kupitisha hewa na chapa ya KENPOLY upande wa mbele. Kikapu kimewekwa kwenye sakafu ya saruji karibu na ukuta wa rangi ya samawati wa waridi na kinaweza kutumika kwa kazi mbalimbali za nyumbani kama kuhifadhi nguo au taka kavu.

Jengo la Huduma Kenya lenye wafanyakazi wakiwa wamesimaa kwa mstari ya mbele ya lango la kuingilia. Wamevaa sare rasmi za kazi wakiwa tayari kutoa huduma kwa wananchi. Huduma Kenya ni kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa njia rahisi na ya haraka.

Mashabiki wa timu ya Tusker fc wamevalia jersey za manjano wakishangilia kwa furaha na nguvu, mashabiki hao wanaonekana wakiwa na morale ya juu wakionesha uzalendo na upendo kwa timu yao katika uwanja wa michezo.

Wachezaji wa timu ya kandanda ya Al-Azizir wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wanafurahia ushindi au wakijiandaa kwa mechi. Wamevaliaa mavazi ya michezo ya rangi nyeusi na machungwa wakionekana na furaha na mshikamano.

Mtaro mkubwa umechimbwa kando ya barabara, uliojaa rangi ya maji ya matope. Inaonekana kuwa ni sehemu ya kazi ya ujenzi au uboreshaji wa miundo mbinu ya maji au barabara katika eneo la mji. Kuna watu waa pikipiki pande wa kushoto wa picha wakionekana wakipita karibu na eneo hilo.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa vikapu wakishikinana uwanjani. Mchezaji aliyevaa jezi ya kijani anaonekana akividiti mpira, huku mchezaji wa jezi nyeupe akijaribu kumzuia. Watazamaji wameketi kwenye viti vya jukwaa wakifuatilia mechi kwa makini.

Jaji mkuu wa Kenya enya Martha Koome anahutubia wanahabari mbele ya jengo la mahakama akiwa ameandamana na maafisa wengine wa idara ya mahakama. Wanaonekana wakiwa makini na rasmi ikiashiria umuhimu wa ujumbe uanotolewa kutoka ofisi ya jaji mkuu.

Viongozi na wa wafuasi wa chama cha PNU wakiwa kwenye sherehe ya maadhimisho ya miaka kumi na tano ya chama hicho. Wamevalia skafu za bluu zilizo andikwa PNU na wanainua glasi zao kwa tosti. Kuna akeki ya sherehe yenye nembo ya chama na baadhi yao wanacheka na kusherehekea kwa furaha.

Meza imejazwa na daftari nyingi za kijani na bluu ambazo zinaonekana kuwa pasipoti zilizopangwa kwa kutumia herufi na vikundi vya karatasi. Hii inaashiria shughuli za utunzaji wa kumbukumbu katika taasisi ya serikali au kituo cha huduma.

Mashabiki wanne wa timu ya Gor Mahia wakiwa wamevalia jezi za timu hiyo. Wanaonekana wakitembea kwa furaha wakiwa na skafu na fulana zenye nembo ya klabu hiyo. Wakizungumza na kushiriki katika hali ya ushangiliaji au kuelekea uwanjani.

Maafisa wa serikali wako kwenye kituo cha huduma ya huduma centre ambapo mmoja wao anaelezea jinsi mfumo wa kopmyuta unavyofanya kazi. Wengine wanasikiliza kwa makini huku wakipigwa picha na waandishi wa habari. Ikiwa ni tukio la usinduzi au ukaguzi rasmi wa huduma za serikali.

Hawa ni maafisa wa huduma Kenya wakiwa katika kituo cha kutoa huduma kwa uma, wanaonekana wakizungumza kwa furaha huku wateja wakihudumiwa kwa kompyuta, mandhari inaonyesha jitihada na kuboresha utoaji wa huduma serikalini.

Jalada hili ni la ripoti rasmi ni ya idara ya mahakama ya Kenya yenye kichwa state of the judiciary and the administration of justice chini ya nembo ya jamhuri ya Kenya. Inahusu hali ya mahakama na usimamizi wa haki nchini.

Kibanda kidogo cha biashara ya vyakula barabarani kikiwa na mwavuli wa manjano uliobeba maandishi Millicent Omanga, mama miradi. Kuna watu kadhaa waliovaa mavazi yenye nembo hiyo wakiendesha au kuunga mkono mradi huo wa kuhamasisha wanawake katika biashara ndogondogo.

Rais Uhuru Kenyatta anaapishwa rasmi kushika wadhifa wa urais huku mkewe Margret Kenyatta akimshikia bibilia. Jaji mkuu na maafisa wengine wa mahakama wamesimama karibu kushuhudia tukio hilo muhimu la kitaifa.

Bomba kubwa la maji la kijani likiwa limewekwa ardhini karibu na mto mdogo wa matope. Kuna chemba ya zege karibu na bomba hilo, ambayo huenda ni sehemu ya mfumo wa usambazaji au ukusanyaji wa maji. Mazingira yanaonyesha eneo la msitu lenye miti na uzio wa waya pembeni.

Huyu ni afisa wa serikali akiwa kwenye dirisha la huduma kwa wateja akitumia kompyuta huku akichakata stakabadhi mbalimbali. Karatasi zenye picha za kitambulisho na fungu za usajili ziko juu ya kaunta na mafaili yanaonekana nyuma yake. Hii ni sehemu ya utoaji huduma kwa wananchi.

Mechi ya kandanda kati ya timu ya Gor mahia na AFC leopards ikiwa sare ya bao moja kwa moja. wachezaji wamesimama karibu na goli wakiandaa kona huku maelfu ya mashabiki wakiwa wamejaza uwanja kwa shangwe na nderemo.

Mwanaume aliyevaa suti na kofia anasubiri kuhudumiwa katika kaunta ya maombi ya paspoti . Afisa wa uhamiaji yupo katika upande wa pili wa dirisha akimsaidia. Mazingira ni ofisi ya serikali.

Wanaume wawili wanazungumza. Mmoja wao amevaa suti ya kijani kimbichi na nyeusi yenye nembo ya mahakama pamoja na wigi la kimahakama, akionekana kuwa jaji. Mwingine amevaa suti ya rangi ya bluu natai ya bluu akionekana kuwa kiongozi wa serikali. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa ya kirafiki na ya kitaalamu.

Watu hawa wameketi kwenye uwanja wa michezo wakifuatilia tukio. Labda mechi au sherehe ya kitaifa. Wengi wao wamevalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi baadhi wakiwa na kofia zenye bendera ya Kenya. Mazingira yanaonyesha hali ya ushirikiano na mshikamano wa kitaifa.

Mashabiki hawa wengi wapo uwanjani wakati wa mechi au tukio la michezo, watu wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali wengine wakipiga makofi na kupiga kelele kwa furaha kuonyesha mshikamano au shauku ya kushiriki tukio hilo.

Viongozi wawili wa serikali wanapeana mikono wa furaha huku wakicheka, wakiwa wamevalia suti rasmi, wamezingirwa na maafisa wa usalama, na watu wengine waliovaa mavazi ya serikali, ikiwa ni tukio rasmi la serikali au ziara ya kitaifa.

Watu wameketi kwenye eneo la kusubiri ndani ya ofisi ya uhamiaji, baadhi yao wanasimama kwenye vidirisha vya huduma wakihudumiwa, huku wengine wakisubiri kwa utulivu kwenye viti vilivyo pangwa kwa mpangilio mzuri, mazingira ni safi na yenye mwangaza.

Hafla rasmi ya kitaifa ambapo rais William Ruto amesimama karibu na jaji mkuu Martha Koome. Wamezungukwa na viongozi wengine wa mahakama. Na nyuma yao kuma umati mkubwa wa watu waliovaa rasmi. Mandhari inaonyesha tukio la kuapishwa au sherehe ya kikatiba.

Mechi ya kandanda inaendelea kati ya timu mbili. Wachezaji wakiwa uwanjani huku mashabiki wakiwa wamejaa kwenye majukwaa wakishangilia. Timu moja imevaa sare za kijani na nyingine rangi ya machungwa na nyeusi.

Hawa ni wafanyakazi wawili wakitoa huduma katika dawati la national construction authority , wakiwa wameketi kwenye ofisi safi yenye kompyuta na viti vya wateja

Kundi la wafanyakazi waliovaa sare wakiwa wameketi kwenye chumba cha kusubiri .Wakimsikiliza mwanaume aliyesimama mbele yao akizungumza. Inaonekana ni makao mafunzo wao maelekezo katika ofisi ya serikali au tasisi ya kifedha.

Afisa wa huduma Kenya akimhudumia afisa wa polisi kwa tabasamu katika kituo cha huduma kwa wananchi. Mazingira ni safi na yenye mpangilio yakionyesha utoaji wa huduma bora za serikali kwa ufanisi na kwa urahisi wa wananchi.

Mwanariadha huyu wa kenya akiruka kwenye mashindano ya kuruka mbali katika uwanja wa michezo huku majaji na watazamaji wakifuatilia kwa makini. Ni tukio la michezo linaloonyesha ustadi na ushindani wa hali ya juu.

Mwanamke huyu amevaa nguo nyekundu anazungumza kwa msisitizo mbele ya kundi la watu waliovaa kofia nyekundu zenye maandishi tuko pamoja ishara ya mkutano au maandamano ya kisiasa.

Huu ni mchezo wa mpira wa mikono kati ya timu mbili za wanawake. Mchezaji aliyevaa jezi nyeupe anajaribu kupenya kati ya wachezaji wawili wa timu ya buluu, huku akishikilia mpira wakiwa uwanjani mbele ya mashabiki walioketi jukwaani.

Hawa ni mashambiki wa Kenya wakishangilia kwa furaha katika uwanja. Wamevalia mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya na wanapeperusha bendera za taifa kwa hamasa kubwa. Mazingira yanaonyesha uzalendo na ushikamano wa kitaifa katika michezo.

Vijana wako uwanjani wakipiga picha mbele ya umati mkubwa wa watu walioketi kwenye viti vya uwanja wa Nyayo national stadium . Wanaonekana wakiwa na furaha labda wakihudhuria tamasha, mechi au sherehe ya kitaifa. Maelezo ya maandishi Nyayo yanaonekana juu ya jukwaa.

Kundi la watu wanashiriki maandamano au mkutano wa kisiasa wakiwa na mabango na kofia za chama cha PNU. Wanaimba na kushangilia kwa furaha. Mabango yameandikwa kazi iendelee yakionyesha ujumbe wa kuunga mkono chama hicho.

maafisa wa afya au wahudumu wa serikali wakiwa chini ya hema wanahudumia wanaanchi wamevalia sare rasmi na barakoa na mbele yao kuna komyuta ,printa na maji ya kunywa ,wanaanchi wameketi wakisubiri huduma mbalimbali huku shughuli ikiendelea kwa utulivu katika eneo la wazi

Mashabiki wakiwa kwenye jukwaa wanashangilia kwa furaha, wengine wamevaa mavazi ya timu ya taifa ya Kenya, mmoja amejifunga bendera ya Kenya na kuna watu waliovaa miwani, kofia na mashati ya rangi mbalimbali. Hii inaonyesha hali ya umoja na uzalendo katika tukio la michezo.

Viongozi wakuu wanasalimiana kwa mikono uku majaji waliovaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu na miavuli mieupe wakisimama karibu. Tukio linaonekana kuwa la kitaifa au la mahakama likifanyika kwenye eneo la wazi lenye usalama mkali.

Maafisa watano wako katika kikao ndani ya ofisi ya huduma Kenya. Afisa mmoja ameketi upande wa meza akizungumza na wengine wanne walioketi mbele yake wakimsikiliza kwa makini. Mazungumzo yanaonekana rasmi yakihusu utoaji wa huduma kwa wananchi au masuala ya usimamizi wa serikali. Mazingira ni nadhifu na ya kiofisi.

Hapa ni ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo wananchi wanahudumiwa katika kaunta mbalimbali. Wafanyakazi wamevaa sare rasmi na wanatoa huduma kwa wateja walioketi, Mazingira ni safi ya kisasa na yenye mpangilio mzuri. Yakionyesha utoajii wa huduma bora za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Aliyekuwa makamu wa rais anachukuliwa alama za vidole kwenye mashine ya kielectroniki katika kituo cha huduma au usajili wa serikali ,amezungukwa na watu waliovaa rasmi wakiangalia mchakato huo ,huku computer na camera za usajili zikiwa mezani , hii ni ishara ya zoezi la utambulizi au usajili wa kidijitali .

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamevalia rangi za kijani na nyeupe wakishangilia kwa furaha na nguvu. Mashabiki hao wanaonesha mshikamano na mapenzi ya dhati kwa timu yao huku mmoja akiwa amejipaka rangi mwilini kuonyesha uzalendo mkubwa.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu wakishindania mpira kwa nguvu uwanjani, mmoja akiwa ameanguka chini akijaribu kuupokonya mpira kutoka kwa mchezaji wa timu pinzani, huku mashabiki wakiangalia kwa umakini pembeni.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa uwanjani wanashangilia bada ya kufunga bao. Wamevaa sare za rangi ya majano na kijani na wanaonekana wakiwa na furaha na mshikamano mkubwa. Mashabiki wako kwenye jukwaa wakiwatazama.

Huyu ni jaji mkuu akiwa kwenye hafla rasmi ya kuapishwa. Amevalia mavazi rasmi ya mahakama na anashikilia bibilia juu kwa mkono mmoja uku akila kiapo mbele ya podi yenye nembo ya jamhuri ya Kenya. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya kuashiria tukio la kitaifa la sheria.

Watu wameketi kwenye chumba cha kusubiri ndani ya kituo cha Huduma Center. Mwanamke aliyevalia sare ya Huduma Kenya amesimama akiwaelekeza au kuwa hudumia wateja walioketi. Mama mmoja ameketi akiwa amembeba mtoto wake na anashikilia karatasi huku watu wengine pia wakiwa wanangoja huduma. Mazingira ni safi na ni ya kiserikali.

Maafisa wa serikali wako katika meza za kutoa huduma kwa wananchi kama vile cheti cha tabia njema ,NTSA, NHF na huduma zinginezo. Wananchi wakiwa foleni huku maafisa wakiwa wamevaa sare na barakoa wakihudumu chini ya hema lenye mapambo ya rangi za kitaifa.

Kundi la maafisa wa serikali wanatembelea kituo cha huduma centre , wanaonekana wakizungumza na mfanyikazi wa counter kuhusu huduma zinazotolewa, huku maafisa wengine wakiwa wamesimama kwa makini wakifuatilia maelezo.

Hawa ni wakuu wa serikali wakitembea pamoja kwa tabasamu wakitembea mbele ya mjengo rasmi.

Mashabiki wanashangilia uwanjani, wengi wao wamevaa na kubeba bendera ya Kenya. Mwanamke aliyembele anaonekana akifurahia huku amejifunga bendera ya taifa, ana angali juu kwa furaha kubwa.

Watu hawa wako kwenye foleni katika ofisi ya uhamiaji wakisubiri kuhudumiwa kwa huduma kama passpoti. Askari amevaa sare za jeshi la polisi akiwa amesimama ndani kwa uangalizi, huku watu wengine wamekaa wakisubiri kwa utulivu wakiwa na nyaraka mikononi.

Wahudumu wa Huduma Center wako kazini .Wamevalia sare rasmi na barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya. Wako kwenye kaunta za komyuta wakitoa huduma kwa wananchi. Wanaonyesha mazingira ya utoaji huduma za serikali kwa ufanisi na usalama.

Wasichana hawa wanacheza mpira wa vikapu kwa ushindani mkubwa. Wamevalia mavazi ya michezo na mmoja wao anajaribu kuzuia mpinzani anayeshikilia mpira. Inadhihirisha ushiriki wa wasichana katika michezo na kukuza vipaji.

Wananchi wanahudumiwa kwenye meza ya usajili na maafisa waliovaa vizibao vya reflecting , kila mmoja anapewa huduma kama vile kuchukua alama za vidole na ku hakiki taarifa zao huku foleni kubwa ikiwa nyuma yao, hii ni sehemu ya zoezi la usajili au utoaji huduma za kiserikali.

Hiki ni kituo cha Huduma center ambapo wahudumu wamevaa sare rasmi na baadhi yao wamevaa barakoa. Mteja mmoja anaonekana akihudumiwa huku wengine wakisubiri. Kuna kompyuta mezani na mandhari safi ya ofisi yakionyesha utoaji wa huduma bora kwa wananchi.

Msichana huyu mdogo ameketi mbele ya camera kwa ajili ya kupigwa picha rasmi labda kwa ajili ya hati ya pasipoti. Maafisa wawili wa serikali na mwanamke mmoja wamekaa mbele ya kompyuta wakisimamia mchakato huo. Mazingira ni ya ofisi yenye mafile yaliyopangwa kwenye rafu.

Kijana huyu amevaa jersey ya Kenya akiwa na mashabiki wengine wengi waliovaa mavazi ya timu ya taifa wakiwa wamekusanyika uwanjani kushangilia. Wote wanaonekana wakiwa na furaha na wakijivunia kuwa wakenya.

Tangazo hili ni la The judiciary Dialogue Day litakalo fanyika ijumaa januari thelathini na moja mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kuanzia saa tano asubuhi katika mahakama zote nchini. Wananchi wanakaribishwa kuzungumza na mahakama kuhusu mchakato wa haki, namna ya kuboresha huduma na kuimarisha ushirikiano.

Kituo cha Huduma Center ambapo watu mbalimbali wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Wafanyakazi wa Huduma wakiwa kwenye sare rasmi wanahudumia wananchi kwa kutumia kompyuta na mashine za uchapishaji. Kituo kinaonekana kuwa na shughuli nyingi na huduma mbalimabli za serikali zinaptikana hapo.

Hawa ni viongozi wa serikali wakitembea kwenye tukio rasmi. Rais wa Kenya akiwa amevalia suti buluu, anatembea sambamba na jaji mkuu akiwa na walinzi na maafisa wengine wa serikali nyuma yao. Tokeo linaonekana kuwa la kitaifa au la heshima lililopangwa kwa zulia jekundu.

Rais William Ruto ameshika Bibilia na kuapa hadharani mbele ya kipaza sauti, huku mama Rachael akisimama pembeni yake, akiwa anamwangalia kwa makini. Tukio linaonekana kuwa la kuapishwa kwa viongozi wa serikali, pengine rais au naibu rais, katika hafla rasmi ya kitaifa.

Hapa ni kituo cha Huduma Kenya kikiwa safi na nadhifu. Wateja wakihudumiwa kwa utulivu na maafisa walioketi kwenye kaunta mbalimbali. Mandhari inaonyesha mpangilio mzuri, huduma tofauti na mapambo ya rangi ya kitaifa za Kenya.

Mashabiki hawa wa timu ya Gor Mahia wakiwa na furaha na hamasa uwanjani, mwanamke aliye katikati ameshikilia skafu yenye maandishi Gor Mahia huku wengine wakishangilia kwa nguvu na kuonyesha upendo wao kwa timu hiyo.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika kusherehekea au kushuhudia tukio la michezo. Watu wanashikilia bango lililoandikwa Al-Azizia F.C., wakionyesha unguaji mkono kwa timu hiyo. Kuna walinzi wa usalama waliovaa reflector na hali ya furaha inaonekana miongoni mwa washiriki.

Watu wengi wako kwenye foleni katika kituo cha huduma. Wengi wao wakiwa ni wanawake pamoja na watoto. Wanaonekana wameshika karatasi, labda wakisubiri huduma ya serikali au matibabu. Ujumbe kwenye bango unasisitiza upatinakaji wa huduma kwa urahis, na ufanisi. Mazingira ni ya kijijini au kituo cha afya cha jamii.

Umati wa mashabiki wasoka wako na furaha wakishangilia kwa mikono juu. Wamevaa jezi za timu mbalimbali hasa AFC leopard na wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo wakifurahia mchezo au ushindi wa timu yao.

Hawa ni maafisa wa huduma Kenya wakiwa katika kituo cha huduma wakizungumza na wateja au kufanya ukaguzi wa huduma, maandishi ukutani yanasema towards excellence service yakionyesha dhamira wa utowaji bora wa huduma kwa wananchi. Mazingira ni safi na yenye mpangilio.

Kijana anashika hati ya kusafiri mkononi. Akiwa amesimama kwenye uwanja wa magari. Akitabasamu kwa furaha kana kwamba amekamilisha mchakato muhimu wa ujasiri au usafiri.

Mwanamke anahudumiwa na afya sawa huduma Kenya ambaye anachukua alama za vidole kwenye fomu rasmi, afisaa huyu amevaa glovu na sare ya huduma centre akiendesha zoezi hilo kwa umakini.

Viongozi mbalimbali wa serikali wamesimama kwa pamoja kwenye hafla rasmi. Baadhi yao wamevaa mavazi ya heshima ya kimahakama au ya bunge. Wengine wako kwenye suti rasmi. Mandhari ya nyuma yanaonesha majengo marefu na miti ya minazi ikionekana kuwa katikati ya jiji pengine Nairobi.

Timu ya wanaume waliovaa fulana nyeupe na kaptura za bluu wakishangilia huku wakiwa wameshika vikombe la ushindi juu ya vichwa vyao. Furaha na hamasa ni dhahili wakionekana kusherekea ushindi mkubwa.

Rundo kubwa la vitambulisho vya taifa vimepangwa kwa mafungu ndani ya draw ya ofisi. Vitambulisho hivyo vimefungwa kwa vikanda vya mpira na baadhi vina karatasi zenye alama za herufi au nambari kwa ajili ya mpangilio. Hii ni dalili ya zoezi la utoaji au usambazaji wa vitambulisho kwa wananchi katika ofisi ya usajili wa taifa.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji wa timu ya Kenya mwenye jezi nyeusi nambari kumi na nne anashikilia mpira, huku mchezaji wa timu pinzani mwenye jezi ya kijani akijaribu kumzuia. Viti vya njano viko nyuma yao na uwanja una mandhari ya kitaalamu.

Hawa ni mashabiki wa soka wakiwa uwanjani wakishangilia kwa furaha kubwa, wamevalia jezi ya timu ya afc leopards na baadhi wanapiga vuvuzela huku wengine wakipiga makofi na kupiga kelele za kuhamasisha.

Wanadada hawa ni wachezaji wa timu ya mpira ya vikabu ya KPA wakiwa wameketi na kusimama kwenye benchi wakishangilia kwa furaha, wamevaa sare za buluu na weupe wakionekana kushiriki katika mechi au kuunga mkono wenzao uwanjani.

Shabiki wa timu ya mpira wa miguu ya Bandari Fc, akiwa amevaa jezi ya timu hio anashikilia skafu iliyoandikwa Bandari FC kwa furaha. Huku yuko uwanjani pamoja na wachezaji wengine waliovaa sare za timu. Anaonyesha uzalendo na mshikamano mkubwa kwa timu yake.

Watu wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa kwenye dirisha la taasisi ya serikali au benki. Dirisha lina grili ya usalama na watu wanashikilia makaratasi au nyaraka mikononi mwao. Mazingira yanaonyesha ni sehemu rasmi ya huduma kwa umma.

Watu wanahudumiwa kwenye hema la huduma za serikali kama vile vitambulishwa ,viti vya kuzaliwa ,maafisa wa serikali wamevalia sare wakihudumia wananchi waliokusanyika kupata huduma mbalimbali. Hii ni siku ya huduma kwa wote au huduma mashinani.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Bandari Fc wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya bluu. Wakishangilia kwa furaha na kushika mabango yenye maandishi Bandari fans we come here to win .Wako kwenye jukwaa la uwanja wakionekana wenye shauku kubwa na kuunga mkono timu yao kwa nguvu.

Huyu ni Bi. Helena Rafaela Namisi akiwa kwenye mahojiano ya kuwania nafasi ya jaji wa mahakama kuu

Watu mbalimbali wameketi kwenye eneo la kusubiri ndani ya kituo cha Huduma Center. Baadhi yao wanahudumiwa kwenye kaunta huku wengine wakingoja foleni. Askari amevaa sare anaonekana akipita nyuma yao na mazingira yanaonesha utowaji wa huduma za serikali kwa umma.

Aliyekuwa gavana wa Nairobi akiwa anaapa mbele ya podiamu iliyoandikwa Republic of Kenya anashika bibilia mkononi na kuna bendera mbili za Kenya nyuma yake, ikiashiria tukio rasmi la kiapo au uapisho wa serikali.

Maafisa wa serikalia au taasisi wanawahudumia wananchi katika hema la wazi. Kuna kompyuta ndogo mezani na afisa mmoja anamsaidia mwananchi huku wengine wakiwa wamesimama foleni wakisubiri huduma. Hii inaoneka kuwa shughuli ya usajili au utoajiwa huduma za kijamii.

Mwamake yuko kwenye kikao cha tume ya huduma za mahakama akizungumza mbele ya kipaza sauti huku akiwa amevaa mavazi rasmi na kuonyeshs ishara za mikono. Pembeni kuna bendera ya Kenya na chupa za maji mezani.

Wachezaji hawa wa mpira wa wavu wakishiriki kwenye mchezo mkali, mchezaji wa timu yenye jezi ya kijani na buluu anapiga mpira juu ya wavu, huku wachezaji wawili wa timu pinzani walio na jezi nyeupe wakijaribu kuzuia mpira kwa mikono yao juu ya wavu. Watazamaji wanaonekana kwenye jukwaa wakifuatilia mchezo.

Watu hawa wanahudumiwa chini ya hema katika tukio la serikali kama vile huduma number au kliniki ya kijamii. Baadhi wameketi mezani wakijaza fomu huku wengine wakiwa kwenye foleni wakisubiri huduma. Watu wamevalia barakoa na mazingira yanaonyesha shughuli ya kijamii yenye lengo la kusaidia wananchi.

Zoezi la usajili linafanyika chini ya hema. Mtu aliyeketi anaendesha kompyuta ndogo huku watu wakisubiri kwa mistari kupata huduma. Wengine wameshika vitambulisho na karatasi ishara ya shughuli ya kiserikali kama vile usajili wa bima au mpango wa kijamiii wa msaada.

Wanaume wawili wamekaa mezani wakijaza na kusaini fomu rasmi. Mmoja wao anashikilia kalamu ya rangi ya machungwa huku mwingine akiandika kwenye karatasi. Hii inaonekana kuwa shughuli ya usajili au ufilitisho wa taarifa katika mazingira ya kijijini.

Wateja wawili wanapokea huduma katika kaunta ya Postapay ndani ya kituo cha Huduma Center Kenya. Mhudumu wa posta aliyenyuma ya dirisha la kioo anawasiliana nao. Kuta zimepambwa na maandishi ya Mpesa na tangazo kuwa hakuna huduma bila kitambulisho halisi. Mazingira ni safi na ya kiserikali na ya huduma kwa wananchi.

Jalada la kijitabu kutoka idara ya mahakama ya Kenya likiwa na kichwa Human Resource and procedure Manual . Jalada lina nembo ya jamhuri ya Kenya na mahakama pamoja na picha ya jengo la mahakama.

Huyu ni Raila Odinga anayeweka sahihi ya kielektroniki kwenye kifaa maalamu akiwa ndani ya ofisi ya serikali. Karani wa serikali anamsaidia huku mwingine akirekodi taarifa kwenye kompyuta. Hii ni sehemu ya mchakato wa usajili au utibitisho wa utambulisho.

Maafisa wa serikali wanaendesha huduma za kutoa cheti cha tabia njema chini ya hema. Wanatumia kompyuta na vifaa vya usajili, huku wananchi wakisubiri huduma upande wa kushoto. Mandhari yanaonyesha huduma za kijamii zikitolewa kwa wananchi katika mazingira ya wazi, pengine kama sehemu ya huduma.

Mwanamume anapokea huduma kutoka kwa mhudumu katika kituo cha huduma Kenya. Wako kwenye dawati la huduma kwa wateja, na mhudumu anatumia kompyuta. Mandhari yanaonyesha mazingira safi na ya kitaalamu ya utoaji huduma za serikali.

Mwanariadha huyu atua kwenye mchanga baada ya kuruka katika mashindano ya kuruka mbali, akiwa na beji lililoandikwa jina lake ndani ya uwanja wa mchezo uliokuwa na mashabiki na washiriki wengine.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa hewani wanagombea mpira wakati wa mechi kwenye uwanja mkubwa wa kisasa. Mchezaji mmoja amevaa sare za bluu na mweupe. Na mwingine sare za kijani na jano. Watazamaji wachache wanaonekana kwenye majukwaa ya uwanja.

Hawa ni viongozi na mashabiki wakiwa uwanjani wakishangilia kwa furaha tukio la michezo, wamevaa mashati yenye rangi nyekundu ya timu ya taifa ya Kenya, wengine wameketi wakitazama, huku wengine wakisimama wakipiga kele za furaha kuonyesha hamasa kubwa.

Rais Wiliam Ruto akiwa amevaa shati la waridi na kofia anasalimiana kwa furaha na wananchi waliokusanyika kwa wingi kwenye mkutano wa hadhara, wananchi wanaonekana wenye furaha wakimkaribisha kwa mikono miwili na tabasamu.

Hapa ni eneo la ndani la Huduma Center ambapo maafisa wa serikali wanawahudumia wananchi, Kompyuta zimepangwa kwenye kaunta na watumishi wameketi wakitumia mifumo ya kidijitali. wateja wengine wamesimama wakisaidiwa na maafisa. Kutani kuna ujumbe unaoleza kuwa Huduma Center ni pahali pa kupata huduma za serikali kwa ufanisi na heshima.

Kundi la viongozi au maafisa wa serikali wamesimama kwa pamoja wakitabasamu . Mwanamke mmoja na mwanume mmoja mbele wanaokena wakibadilisha hati au repoti rasmi. Huku wengine nyuma wakifurahia tukio hilo . Wamevalia mavazi rasmi ya kikazi na mazingira yanaonekana la ofisi au jengo la serikali.

Uwanja mkubwa wa michezo umejaa watazamaji wakifuatilia mashindano ya riadha. Wanariadha wako tayari kuanza mbio kwenye njia za kukimbilia huku waamuuzi na maafisa wa michezo wakisimama. Watazamaji wamejaza majukwaa yote wakionyesha hamasa kubwa kwa tukio hili la michezo.

Hafla ya kuapishwa kwa mawakili wapya. Sehemu ya juu inaonyesha mawakili wa kila kiapo wakishikilia vitabu vitakatifu mbele ya kipaza sauti, huku sehemu ya chini inaonyesha kundi la maafiri waliovaa majoo rasmi na nywele bandia wakipiga picha ya pamoja. Hafla hii inaonyesha hatua rasmi, ya kuwaingiza mawakili katika taaluma ya sheria.

Hawa ni kundi ya mashabiki wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wamevalia mavazi ya timu ya Kenya na baadhi yao wanapeperusha bendera ya taifa. Wanaonekana wakishangilia kwa furaha na amasa kubwa.

Kundi hiki la wanaume waliosanyika mbele ya jukua lenye nembo ya ODM.Mmoja wao anahutubia wandishi wahabari huku wengine wakisimama nyuma yake. Na nyuma yao kuna bango lenye maandishi Chungwa House na picha ya kiongozi wa chama akizungumza na kipaza sauti.

Hizi ni mbio za riadha zikiendelea kwenye uwanja wa michezo huku wanariadha mbalimbali wakikimbia kwa kasi. Mashabiki wamekaa kwenye jukwaa wakishuhudia tukio hilo la michezo kwa amasa kubwa.

Timu ya wanaue waliovalia fulana nyeupe na kaptura za buluu wakishangilia huku wakiwa kombe la ushindi juu ya vichwa vyao. Furaha hapa sasa ni dhahiri wakionekana kusherehekea ushindi mkubwa.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome aliyevalia suti ya buluu akiwa kwenye kikao cha tume ya huduma za mahakama, mbele ya kipaza sauti akionekana makini na mwenye msimamo.

Mwananchi anahudumiwa katika kaunta ya huduma ya mahakama ndani ya kituo cha Huduma Kenya, afisa wa huduma ameketi nyuma ya kompyuta tayari kutoa msaada, maandhari inaonyesha mazingira safi na rasmi ya utowaji wa huduma za serikali kwa wananchi.

Mashabiki wa soka wa Gor Mahia wako kwenye maandamano ya amani au kusherekea wakiwa wamevalia jezi za kijani za timu hiyo. Baadhi yao wanavifaa vya kelele kama vuvuzela ngoma na miwani ya mapambo. Wanaonekana wakiwa na furaha na msisimko mkubwa wa kushangilia timu yao.

Watu wengi wako kwenye maandamano ya amani wakibeba bango linalosema Court annexed mediation an alternative dispute resolution mechanism . Ikiwa ni mpango wa kutatua migogoro nje ya mahakama chini ya kifungu cha miamoja hamsini na tisa cha katiba ya Kenya.

Mwanariadha anatua kwenye mchanga baada ya kuruka mbali katika shindano ya kuruka. Tukio linafanyika kwenye uwanja wa mchezo uliona watazamani wachache. Huku wamuuzi wakiwa karibu kufwatilia matokeo ya mchezaji.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wanafuraha wakisherehekea ushindi baada ya kushinda kikombe. Wamevaa sare za kijani na jano na wanainua kikombe juu kwa shangwe na medali shingoni mwao.

Afisaa wa serikali anawahudumia kinamama waliokuja kuwasilisjha nyaraka zao. Wanawake hao wanaonekana wakisikiliza kwa makini maelezo ya afisa huyo katika mazingira ya ofisi ya umma.

Watu wanasubiri huduma kwenye ofisi ya Huduma Centre. Wameketi kwenye viti vya kusubiri, baadhi yao wakiwa na nyaraka mkononi. Mandhari inaonyesha mazingira safi ina utulivu ya ofisi ya serikali.

Raila Odinga anaweka vidole vyake kwenye mashine ya kuchukua alama za vidole huku akisiamiwa na afisa mwingine kamera na kompyuta zimewekwa mezani kwa ajli ya usajili wa kidijitali labda kwa ajili ya kitamulisho ,paspoti au huduma nyingine ya serikali. Afisa wa kike anasimamia mchakato kupitia

Watu watatu wamevaa mashati mekundu wakiwa kwenye mkutano wa kisiasa mmoja wao anaonekana akizungumza wengine wakiskiza kwa makini Kila mmoja amevaa kofia au shati lenye maandishi yanayoashiria team Nairobi na chama Cha kisasa huku umati wa watu ukiwa nyuma yao

Kundi la watu wamevaa kofia na mavazi ya rangi ya chungwa wakiwa kwenye mkutano wa kisiasa wa chama cha ODM . Mmoja wa viongozi amesimama mbele ya kipaza sauti huku mwingine akiinua mkono juu ishara ya kuonyesha mshikamano au kutambulishwa rasmi mbele ya umati.

watu wako kwenye foleni katika ofisi ya kuchukua pasi za kusafiria wengine wanaandika kwenye daftari huku mfanya kazi akiwaelekeza ,kuna mabango yanayoonyesha passport collection na mazingira yanaonekana kuwa afisi ya serikali

Kundi la watu barabarani wanashiriki maandamano au kampeni ya kisiasa. Mmoja wao anashikilia bango kubwa lenye picha ya Raila na Kalonzo Musyoka likiwa na maandishi ya kisasa yanayohimiza mabandiliko. Watu wanaonekana wakiwa na hisia za ahauku na mshikamano.

Viongozi mbalimbali wanasalimiana kwa mikono na tabasamu katika mkutano au kongamano rasmi. Wanavaa mavazi ya heshima na wanaonekana kuwa katika hali ya mazungumzo ya kirafiki na ya kazi. Ishara ya ushirikiano na maelewano kazini.

Jaji mkuu amevalia mavazi rasmi ya mahakama anatembea pamoja na rais wa Kenya aliyevalia suti ya kijivu. Wako mbele ya jengo la kiserikali, wanashuka gazi wakiwa wameambatana na maafisa wengine wa serikali, wakiwemo walinzi waliovalia sare rasmi. Mazingira yanaonyesha tukio rasmi la kiserikali au mahakama.

Mwanchi anapokea huduma kwenye meza ya taarifa katika kituo cha Huduma Center. Mhudumu aliyevaa sare rasmi na barakoa anatumia kompyuta kuwahudumia wateja. Kuna kioo cha uwazi kati yao kwa ajili ya tahadhari za kiafya na maandiko ya Huduma Kenya yanaonekana mezani na ukutani.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia fc wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe wakiwa na furaha na kushangilia. Mmoja ameshika scarf iliyoandikwa Gor Mahia fc juu ya kichwa chake. Wengine wamepaka rangi usoni na kuvaa kofia wakionyesha upendo mkubwa kwa timu yao kwenye uwanja wa mpira.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa mazoezini wakiwa kwenye uwanja wa nyasi .Wamevalia sare za rangi ya blue na wengine waliovaa vizibao vya kijani wakifanya mazoezi ya kukiimbia kwa pamoja mbele ya goli. Wanaonekana kuwa na morali mzuri.

Kikundi cha watu wako mbele ya jengo la Judiciary Trubunals, lililopambwa kwa mapambo ya rangi ya kijani na kahawia. Watu hao wamevaa mavazi ya sare yenye nembo ya mahakama, wakionekana kuwa katika hafla au shughuli rasmi ya kimahakama inayohusiana na usulihishi wa migogoro kwa haraka na ufanisi.

Tanki la maji la plastiki yenye rangi nyeusi limewekwa juu ya jukwaa la chuma likwa juu ya jengo ndogo. Kuna ngazi ya chuma pembeni kwa ajili ya kupanda hadi juu ya tanki. Mandhari inaonesha kuwa ni sehemu ya taasisi au kituo cha huduma huenda kwa ajili ya kuhifadhi na kusambaza maji kwa matumizi ya kila siku.

Nembo ya mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu juu ya duara lenye rangi ya manjano na mduara wa mwekundu. Chini yake kuna maandishi ya tuko pamoja kwa rangi ya manjano. Hii ni alama inayowakilisha mshikamano, umoja na ushirikiano, na ni nembo maarufu ya chama cha Jubilee nchini Kenya.

Hawa ni watu au wateja wakiwa ndani ya kituo cha huduma kenya wakipokea huduma mbalimbali, huku afisa mmoja akiwaelekeza wateja kwa furaha.

Jengo la mahakama ya juu ya Kenya na ujumbe kutoka kwa blogu ya SCC Online . Ujumbe huo unasema kuwa jumuia ya LGBTQ+ ina haki ya uhuru ya kuunda na kujiunga na vyama ikiwa ni pamoja na haki ya kuunda chama chochote.

Wachezaji wa timu ya taifa ya Kenya ya raga wakiwa na furaha wakisherekea ushindi baada ya kushinda kikombe. Wamevalia jezi nyekundu zilizo andikwa Kenya airways na wanainua kikombe lenye sanamu za tembo ishara ya fahari na uzalendo kwa taifa.

Mashabiki wa timu ya mpira wa miguu wako uwanjani wakishangilia kwa furaha. Wamevalia jezi zenye nembo ya Sport Pesa na rangi za kijani, njano na nyeusi, zinazohusishwa na klabu ya Yanga SC kutoka Tanzania. Mashabiki hao wanaonekana wakiwa na hamasa kubwa wakipiga kelele na kuonyesha ishara za kuunga mkono timu yao.

Hizi ni taka zilizotupwa kihorera kando ya barabara. Zikiwemo plastiki, karasati na mabaki ya chakula. Hali inaonyesha uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya ya jamii.

Masahabiki wa Gor Mahia wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe, wakishangilia kwa furaha, shabiki mmoja aliyevaa sare nyeupe anashikilia bango linalosema we now need Mancity , wakionekana kuwa na shauku na hamasa kubwa katika uwanja wa michezo.

Hapa ni ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali kama vyeti vya polisi na zinginezo. Wafanyakazi wamevaa sare rasmi na wanahudumia wananchi walioketi wakisubiri zamu yao. Mfumo huu unalenga kuboresha utoaji wa huduma kwa ufanisi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiruka juu kugombea mpira wa kichwa wakati wa mechi. Timu moja imevaa jezi za njano na nyingine nyekundu. Mechi inaonekana kuchezwa kwenye uwanja wenye viti vya rangi nyekundu na blue huku mashabiki wachache wakiangalia kutoka jukuani.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamevalia sare za njano, wanakimbia kandokando ya uwanja mkubwa wa michezo wakisherehekea. Watazamaji wengi wamekaa kwenya majukwa wakifuatilia mchezo. Mandhari inaonyesha tukio la mashindano ya kandanda katika uwanja rasmi.

Jalada la waraka kutoka kwa tume ya huduma za mahakama ya Jamhuri ya Kenya. Waraka huu unahusu sera ya mafunzo kwa wanafunzi katika idara ya mahakama, uliochapishwa tarehe ishirini na tatu mei, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Pia inaonyesha sanamu ya haki na nembo za serikali.

Mashambiki wa timu ya soka ya Goh Mahia wakiwa wamevalia mavazi ya kijani wakisherehekea kwa furaha barabarani uku wakifuatana na matatu iliyopambwa wakipiga kelele na kuonyesha ushidi au hamasa kwa timu yao.

Maaafisa wa serikali wako ndani ya kituo cha Huduma Center. Wanaonekana wakizungumza na wafanyikazi walioko nyuma ya kompyuta huku wakikagua huduma zinazotolewa. watu wengine pia wanafuatilia kwa makini. ishara ya ukaguzi au.

Afisaa waserikali amevaa glavu za kinga akichukua laama ya kidole kutoka kwa mwananchi katika dawati la huduma. Meza ina karatasi, vifaa vya kazi na bango la kijani nyuma lenye ujumbe huduma kwa umma. Hii ni ishara ya shughuli ya usajili au udhibitisho wa kitambulisho.

Shabiki mwenye furaha amevaa mavazi ya rangi za bendera ya Kenya, huku akipeperusha bendera na kushika tarumbeta. Yuko jukwaani akiwa miongoni mwa umati mkubwa wa watu walioketi jukwaani. Huenda kwenye sherehe ya kitaifa au mechi ya michezo. Mazingira yanaonyesha hali ya uzalendo na ushangiliaji wa nguvu.

Kaunta ya Information Desk ndani ya kituo cha Huduma Kenya, Kaunta hiyo inaonekana bado iko katika hatua ya maandalizi au usafi, kwani kuna vifaa vya kazi na baadhi ya vitu havijawekwa vizuri, mazingira ni safi na yanaonyesha mpangilio wa kisasa wa utoaji huduma za serikali kwa wananchi.

Majaji watatu wameketi katika meza kuu ya mahakama wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya majaji. Nyuma yao kuna bendera ya Kenya na ya mahakama y juu, ikionyesha kuwa kikao hicho ni cha kisheria katika mahakama ya juu ya Kenya.

Mawakili wakiwa mahakamani wamesimama mbele ya jaji au wakati wa kuwasilisha kesi, wamevalia mavazi rasmi ya mawakili, kanzu nyeusi na shati jeupe na wako nyaraka mbalimbali mezani. Kamera ya vyombo vya habari pia inaonekana ikielekezwa kwao ikiashiria tukio muhimu la kisheria.

Watu wanahudumiwa katika meza za usajili au huduma ya kijamii mahali pa wazi, maafisa walioketi wanachukua taarifa huku wananchi wakisimama wakijaza kuwasilisha nyaraka, kuna mama wenye mtoto mgongoni akishika karatasi na hali inaonyesha shughuli ya kusaidia jamii.

Mechi ya kandanda inayoendelea kati ya timu mbili. Moja ikiwa na sare ya kijani na nyingine ya jano. Wachezaji wako uwanjani wakichuana huku mashabiki wengi wakifuatilia mchezo kutoka jukwaani kwa shauku kubwa.

Maafisa wa huduma Kenya wanahudumia wananchi, afisa mmoja amesimama mbele ya masanduku yaliyojaa kadi au hati mbalimali zilizopangwa vizuri, huku wengine wakifanya kazi zao kwenye kompyuta. Mandhari inaonyesha utaratiu mzuri wa utoaji huduma za serikali kwa umma.

Hapa ni hafla ya kuapishwa kwa kiongozi wa kitaifa mbele ya jaji mkuu. Kiongozi huyo anaapa kwa kushika bibilia huku mke wake akimsaidia. Na tukio hilo linashuhudiwa na watu wengi wakiwemo maafisa wa serikali na raia.

Wachezaji wawili wa soka wako uwanjani wakati wa mechi. Mchezaji aliyevaa jezi ya rangi ya machungwa na nyeusi anaonekana akiongea au akieleza maumivu. Huku mchezaji mwingine aliyevalia jezi ya buluu akitembea nyuma yake. Watazamaji wanaonekana kwenye viti vya uwanja.

Hawa ni maafisa wa serikali wakiwa katika kituo cha Huduma center. Afisa mwanamke anatumia kompyuta huku wengine wakifuatilia kwa makini. Wakionyesha ushirikiano latika utoaji wa huduma za serikali kwa wanachi kwa nia ya kijiditali.

Kalonzo Musyoka anahutubia wanahabari au wafuasi wake katika mkutano wa siasa. Amesimama kwenye mibali yenye bango linalosema KALONZO .Akiwa ameabatana watu waliovaa mavazi ya bluu , rangi ya chama chake. Hii inashiria kampeni au uzinduzi wa agenda ya kisiasa.

Mechi ya kandanda kati ya timu mbili maarufu nchini Kenya, AFC leopards na Gor Mahia. Wachezaji wawili wako harakati za kushindana mpira uwanjani huku mashabiki wengi wakiwa wamejaza uwanja kushuhudia pambano hilo la kuvutia.

Mwanasiasa maarufu Raila Amolo Odinga, ameketi mbele ya kamera tayari kupigwa picha rasmi. Labda kwa ajili ya hati ya utambulisho kama pasipoti au kitambulisho. Kando yake kuna watu kadhaa waliovaa rasmi wakiangalia kwa makini. Mazingira ni ya ofisi yenye vifaa kupiga picha na komputa yakionyesha shughuli ya kiserikali au ya kiidara.

Eneo la ujenzi lenye mashini ya kuchimba ya hyunai ikiwa ni mashimo makubwa yaliyochimbwa ardhini. Kuna bomba la saruji, linaloonekana kwenye moja ya mashimo, na moja hiyo inaonekana kuwa ya kazi ya miundo mbinu kama vile mfumo wa maji, taka au mitaro ya mifereji. Nyuma kuna makaazi ya watu na majengo ya ghorofa.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wamesimama kwa mduara uwanjani, wakiwa wamekumbatiana mabega wakionekana kuwa kwenye maombi au mkutano wa mwisho kabla ya mechi kuanza. Wamevalia jezi za jano na nyeusi, huku mchezaji mmoja akiwa na jenzi ya pinki.

Watu hawa wako ndani ya ofisi ya huduma za uhamiaji wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi yao wamesimama kwenye kaunta wakizungumza na maafisa huku wengine wameketi huku wakisubiri foleni yao. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri yakiwa na kaunta zilizo orodheshwa kwa namba.

Mashabiki hawa wa Kenya wana furaha na kuonyesha uzalendo kwa kushikilia bendera ya taifa. Wamevalia mavazi ya rangi za bendera ya Kenya na wanaonekena wakishangilia kwa nguvu katika tukio la mchezo au sherehe ya kitaifa.

Watu hawa wanasubiri kuhudumiwa ndani ya kituo cha Huduma Kenya. Vituo hivi hutoa huduma mbalimbali za serikali kama vile usajili wa vikundi, Huduma za KRA, NSSF na pensheni.

Mechi ya kandanda inayoendela kati ya timu mbili, moja ikiwa na jezi nyeupe na nyingine nyekundu. Wachezaji wawili wako mbioni kugombea mpira huku wakionyesha ushindani mkali. Mchezo unaendelea kwenye uwanja wa nyasi mbele ya watazamaji na bango la Police Sacco Stadium linaonekana kwa nyuma.

Maafisa wa serikali wanamhudumia bibi Ida Odinga. Ameketi mbele ya kamera kwa ajili ya kuchukua picha labda kwa ajili ya kitambulisho au hati nyingine rasmi kama paspoti, huku maafisa wawili wanaendesha kompyuta kumhudumia. Mazingira yanaonyesha huduma ya kitaalamu katika ofisi ya umma.

Bi Rachael Shebesh akiwa amesimama kwa kujiamini huku ujumbe wa I STAND FOR PEACE ukiwa umeandikwa pembeni. Akihamasisha amani kupitia kampeni ya Mama Nai njenga Nai, tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili kumi na saba.

Maafisa wa serikali wanatoka katika ofisi ya idara ya uhamiaji, sehemu ya udhibiti wa pasipoti. Wanaonekana wakijadiliana huku wakisidikizwa na afisa wa usalalama na wanchi waliofika kwa Huduma.

Hawa ni mashambiki wa timu ya Kenya wakisherehekea kwa furaha. Wamevalia mavazi ya rangi za kitaifa wakipiga kelele wakinyoosha mikono juu na kufurahia tukio la michezo. Hali ya shangwe na mshikamano inaonekana wazi.

Wanariadha watatu wa Kenya wanafurahia baada ya kushiriki mbio kwenye uwanja wa kimataifa, wamevalia sare za timu ya taifa ya Kenya na wanainua mikono kusherehekea ushindi au mafanikio, watazamaji wamejaa kwenye jukwaa la uwanja na mazingira yanaonyesha kuwa ni mashindano ya kimataifa.

Kitu cha huduma centre nchini Kenya ambapo wananchi wanapokea huduma mbalimbali za serikali kama KRA, NHIF , vyeti vya kuzaliwa na kufa na huduma za NDC . Wateja wameketi kwenye foleni huku maafisa wa serikali wakihudumu kwenye kaunta zilizo na kompyuta. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha na maandishi yaaonyesha maandishi na huduma bora.

Watu hawa wanashiki katika usajili wa huduma number kwenye eneo la wazi. Watu wamepanga foleni huku wengine wakihudumiwa kwenye meza kwa kutumia tarakilishi na karatasi. Hii ni sehemu ya mpango wa serikali kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi.

Aliyekua rais anafurahia pamoja na kwenye hafla ya hadhara. Amevalia jaketii jekundu na anaonekana mwenye tabasamu kubwa na anamshika mkono mwanamke kwa ishara ya mshikamanao au kusheherekea jambo. Watu waliovaa sare nyuma yao wanaashiria kuwa ni tukio la kisiasa au kijamii.

Hili ni dawati la taarifa ambapo mwanamke aliyevaa barakoa anawahudumia wananchi. Watu wengine wameketi wakisubiri huduma na kuna maafisa mbalimbali waliokaa nyuma ya meza wakisaidia katika zoezi la usajili au utoaji wa huduma za serikali. Mazingira ni ya nje, chini ya kivuli.

Mashabiki hawa wa timu ya Gor Mahia waliovalia mavazi ya kijani na nyeupe wakisherehekea kwa furaha. Baadhi yao wanapiga ngoma huku moto ukiwaka mbele yao, ishara ya shangwe kubwa na kuunga mkono timu yao kwa ari na hamasa.

Hawa ni viongozi wakiwa wamekaa jukwaani kwenye hafla rasmi ya uzinduzi wa mahakama mpya. Wameketi kwenye viti vya mabaraza wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Mandhari inaonyesha maandishi Launch of Law Courts na bendera ya Kenya upande wa kulia.

Mtu ameketi kwenye kiti cha ofisi akiwa ameshika failieney lenye stakabadhi ya malipo na tiketi ya huduma ya serikali. Tarehe ikionyesha aprili mbili alfu mbili na ishirini na nne. Anaonekana akisubiri kuhudumiwa katika kituo cha huduma kwa wananchi.

Jaji mkuu wa Kenya anazungumza na vyombo vya habari akiwa mbele ya jengo la mahakama. Anazungukwa na maafisa wa mahakama. Mbele yao kuna nembo ya office of the chief justice judiciary . Wote wamevalia rasmi, na mandhari inaonyesha tukio la kitaifa au tamko muhimu la kimahakama.

Hii ni mechi ya kandanda kati ya timu mbili. Mchezaji wa timu ya rangi nyekundu anajaribu kudhibiti mpira, huku wachezaji wa timu ya rangi ya jano na bluu wakijaribu kumzuia. watazamaji wengi wanaonekana kwenye uwanaja wakifuatilia mchezo kwa makini.

Hii ni skrini ya kompyuta ambayo imefungua tovuti, ikionyesha fomu ya mtandaoni ya kuomba huduma mpya ya maji. Fomu hiyo inahitaji jina la mwombaji, nambari ya kitambulisho au paspoti, anwani, nambari ya simu, na nambari ya pin . Mtu mmoja anaelekeza kidole kwenye skrini akionekana kusaidia au kuonyesha sehemu ya kujaza.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa uwanjani wanaelekea kushangilia na kuwashukuru mashabiki walioko kwenye jukwaa. Wachezaji wamevalia sare za rangi ya majano na nyeusi huku mashabiki nao wakiwa wamevalia mavazi ya rangi zinazofanana wakishangilia kwa mikono juu.

Hapa ni kituo cha Huduma Center ambapo wananchi wanahudumiwa .Kuna wahudumu waliovaa sare rasmi wakisadia wananchi waliokuja kupata huduma kama usajili wa vitambulisho baadhi ya watu wamevaa barakoa kwa ajili tahadhiri ya kiafya. Mazingira ni safi na ya kisasa na yenye vifaa vya kiteknolojia kwa makomputa na printer .

Wachezaji wa timu ya taifa ya mpira wa vikapu ya Kenya wakiwa wamesimama mstari mmoja, wakiwa wamevalia sare nyeupe zenye maandishi ya Kenya, huku wakionekana kuwa katika hali ya umakini kabla ya mechi kuanza. Nyuma yao kuna bendera ya Kenya na maandishi 'KENYA' kwenye skrini kubwa.

Viongozi wakuu wa serikali ya Kenya akiwemo rais , naibu rais na maafisa wa mahakama wakiwa katika hafla rasmi mbele ya jengo la serikali. wamevaa mavazi ya heshima na kusimama kwenye zulia jekundu mbele ya bendera za taifa na za taasisi mbalimbali. Hii inaashiria tukio la kiserikalia au kiapo cha maafisa wa mahakama.

Hapa ni sehemu pa mapokezi ya Huduma Kenya yenye meza ya taarifa. Ambapo wahudumu wawili wamevaa sare za rangi nyeupe na nyekundu wakihudumia wananchi. Mandhari ni safi na nadhifu ikionyesha mazingira rasmi ya utoaji huduma za serikali.

Maafisa wa Huduma center wakiwa kazini ndani ya ofisi yenye mabango yanayohamasisha utoajia bora wa huduma kwa umma. Wanaonekana wakizungumza kwa furaha huku wengine wakihudumia wananchi kwa kutumia kompyuta. Hii ni sehemu ya juhudi za kuboresha utoaji wa huduma za serikali.

Afisa wa serikali aliyevalia shati jeupe anamsaidia mwananchi kuweka alama ya kidole kwenye fomu ya usajili huku watu wengine wakiwa wamesimama wakitizama. Wote wamevaa barakoa kuashiria tahadhari dhidi ya magonjwa. Tukio linaonekana kuwa shughuli rasmi ya kijamii au ya kiserikali.

Hafla ya kuapishwa kwa kiongozi wa kitaifa, aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta ameshika bibilia juu huku akiapa mbele ya jadi na hadhira. Pembeni yake yupo bibi yake anayemuunga mkono, huku nembo ya mahakama ya juu ya Kenya inaonekana kwenye mimbari.

Hawa ni majaji watatu wakiwa mbele ya jengo la mahakama wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya majaji yenye rangi nyekundu na nyeusi. Wanaonekana wakiwa na furaha na tabasamu wakishikana mikono kwa ishara ya mshikamano au kusherehekea tukio maalum la kimahakama. Mazingira ni ya kitaalamu na heshima.

Kundi la viongozi na maafisa wa serikali wakiwa nje ya jengo rasimi, wanatabasamu na kushikana mikono, mwanamke aliyekatikati ameshikilia hati ya kijani, huku mwanaume pemeni akiwa na nakala ya ripoti yenye jalada la rangi mbalimbali. Mandhari yanaonyesha hafla ya makabiliano au uzinduzi wa ripoti ya serikali.

Bomba kubwa la maji ya usambazaji likiwa limewekwa juu ya mto wenye maji ya rangi ya tope. Bomba hilo lina kiunganisha cha vali ya kudhibiti mtiririko wa maji na limezungukwa na mazingira ya kijani na miamba. Mfumo huu unaonekana kuwa sehemu ya miundombinu ya maji safi au maji taka.

Rais wa Kenya William Ruto, akipokea rati rasmi kutoka kwa jaji mkuu Martha Koome katika hafla ya kitaifa. Wote wanatabasamu ishara ya tukio la heshima na mafanikio ya kihistoria ya kitaifa.

Watu wanahudhuria kikao cha usajili au shughuli ya kijamii nje ya jengo la mabati. Wanaume watatu wamekaa mezani wakiandika kwenye karatasi huku mwanamke mwenye nywele za buluu akiwa amesimama mbele yao. Wengine wamekaa kwa viti nyuma wakisubiri huduma. Mazingira yanaonyesha ya kuwa ni kijijini.

Shabiki wa soka amevaa kofia yenye maandshi KDF, akishikilia kinyago cha kijani juu ya kichwa chake, yuko kwenye uwanja uliojaa mashabiki waliovaa mavazi ya kijani wakisherehekea au kushabikia timu yao kwa hamasa kubwa. Mazingira yanaonyesha uzalendo na mshikamano wa mashabiki.

Hiki ni kikundi la wachezaji wa timu ya mpira ya KDF wakiwa wamevaa sare nyeupe zenye maandishi mekundu, wakisimama kwenye uwanja wa michezo. Wengine wanaonekana wameshika mikono yao mbele wakiwa kwenye mistari.

Lebo hili ni la chama cha kisiasa cha Jubilee nchini Kenya, lebo hiyo ina rangi nyekundu na nyeusi, ikiwa na picha ya njiwa aliye na jani la msituni kwenye mdomo ndani ya duara. Chini ya lebo kuna maandishi ya Jubilee na kauli mbiu ya chama inayosema mbele pamoja, ikimaanisha mshikamano na maendeleo ya pamoja.

Eneo la Huduma Centre lenye dawati la taarifa katikati, ambapo maafisa wawili wameketi tayari kuisaidia wateja. Jengo ni safi, pana na lina viti vingi vya kusubiria pamoja na ofisi za kutoa huduma mbali mbali za serikali.

Maafisa hawa ni wa Huduma center wakiwa wameketi mezani wakihudumia wananchi waliokuja kupata huduma mbalimbali. Wote wamevaa barakoa kuashiria tahadhari dhidi ya magonjwa. Wananchi wanaonekana wakisubiri kwa utulivu huku wakipewa mwongozo.

Wachezaji wawili wa mpira wa vikapu wanashindana uwanjani. Mchezaji aliyevalia sare nyeupe anajaribu kupenya akiwa na mpira huku mchezaji wa sare ya bluu akijaribu kumzuia. Watu wachache wanaonekana wakitazama kutoka viti vya juu vya uwanja. Hii ni mechi ya ushindani wa michezo.

Hii ni counter ya taarifa katika kituo cha huduma Kenya ambapo waafisa wawili wa serikali wanatoa msaada kwa wananchi. Wanachi wengine wanaonekana wakisubiri au wakihudumiwa katika eneo hilo la huduma. Mazingira ni safi na ni ya kitaalamu.

Kaunta ya serikali inayotoa huduma za vyeti vya kuzaliwa na kufa. Maafisa wawili wa serikali wamekaa nyuma ya kompyuta tayari kuhudumia wananchi. Kaunta imepambwa kwa mzingira na ni safi ya kisasa yakionyesha huduma rafiiki kwa wananchi.

Huyu ni aliyekuwa waziri Fred Matiang'i akiwa na watu wenye wamevaa barakoa. Wamesimama kwenye foleni nje ya ofisi ya udhibiti wa huduma za uhamiaji. Wanaonekana wakisubiri kuhudumiwa, labda kwa ajili ya hati za usafiri au huduma zingine za uhamiaji.

Wachezaji wanne wa timu ya mpira wa vikapu ya wanawake ya Kenya wakiwa wamevalia sare zasmi za timu zenye maandishi ya Kenya na nembo ya FIBA, mmchezaji wa nyuma anashikilia mpira wa kikapu huku wote wakitabasamu wakionyesha mshikaano na ari ya michezo.

Watu wanne wanahusika katika hafla ya kusaini makubaliano au mkataba, wanaume wawili wameketi wakisaini nyaraka huku mwanamke na mwanamme waliosimama wanashuhudia zoezi hilo hafla inaonekana kuwa rasmi na ya taasisi au serikali.

Hii ni mtaro wa barabarani uliyojaa taka za plastiki, karatasi na uchafu mwingine. Pembeni kuna watu wanaotembea kwa miguu na magari barabarani. Hali hii inaonesha changamoto ya usafi wa mazingira na utupaji taka kiholela mjini.

Hawa ni wachezaji wa kadanda wakicheza uwanjani. Mchezaji aliyevaa jezi ya buluu na nyeupe anamiliki mpira huku mchezaji mwengine aliyevaa jezi ya manjano akijaribu kumzuia. Mechi inaonekana kuchezwa katika uwanja wa kitaifa.

Timu ya wasichana wa soka wamevaa sare za kijani na nyeupe, za chapa dimba, wakiwa tayari kwa mechi uwanjani. Wengine wamesimama huku wengine wamepiga magoti, mstari wa mbele, wakionyesha mshikamano na ari ya mchezo.

Hapa watu wameketi na wengine wamesimama wakisubiri huduma nje ya huduma center , baadhi yao wamevalia mavazi ya kila siku na wanaokena kuwa watulivu, wakisubiri zamu yao kuingia ndani ya jengo ili kuhudumiwa.

Stakabadhi hii muhimu ni vitambulisho vya kitaifa vya Kenya vilivopangwa kwa mafungu na kufungwa kwa rubber .Hii huenda ni katika afisi ya usajili au kituo cha kutoa vitambulisho.

Watu hawa watatu wamevaa mavazi ya timu ya taifa ya Kenya wakiwa na furaha. Moja wao ana rangi ya bendera ya Kenya usoni, wakionekana kuuga mkono timu yao katika tukio la michezo.

Watu wako ndani ya kituo cha Huduma Centre. Wengine wamekaa wakisubiri huduma uku wengine wakihudumiwa. Kuna afisa wa huduma mwenye sare nyeusi anayewasaidia wananchi. Pia kuna bango la birth and death certificates na maandishi yanaonyesha lengo la kuboresha utoaji wa huduma wa umma. Mazingira ni safi na ya mpangilio mzuri.

Kundi la watu wakiwa na furaha kubwa wakisherehekea huku wakiwa wameshika bendera ya kenya na maua. Wengine wameinua mikono juu kwa ushindi na nyuma yao kuna bango kubwa la mchezaji maarufu.

Kijana huyu amevaa sare ya shule akisaini karatasi mezani, huku maafisa wawili walioketi wakisimamia mchakato huo. Tukio linaonekana kufanyika katika ukumbi mkubwa wa michezo au mkutano. Huenda ni usajili au mahojiano ya kielimu.

Viongozi wa serikali wako katika hafla rasmi ya makabidhiano ya ripoti au waraka muhimu. Mwanamume aliyembele amemkabidhi mwanamke hati ya rangi ya bluu huku wote wakitabasamu. Wengine wamesimama nyuma wakishuhudia tukio hilo.

Mwanamke huyu anahudumiwa katika kaunta ya huduma kwa wananchi ambapo afisa wa serikali anamsaidia kupata huduma au taarifa. Hii ni sehemu ya utoaji wa huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Hafla ya kuapishwa kwa rais wa Kenya daktari William Samoei Ruto katika uwanja wa kasarani, rais anaapa huku akishikilia bibilia akiongozwa na jaji aliyevalia mavazi ya rasmi ya mahakama. Mke wa rais mama Racheal Ruto amesimama pembeni, umati mkubwa wa watu umehudhuria tukio hilo la kihistoria. Maandishi ya moja kwa moja yanaonyesha kuwa tukio linatangazwa kutoka kasarani stadium .

Mkutano wa wafanyakazi wa Huduma center ndani ya jengo la posta ambapo mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya krimu anahutubia kundi la wafanyikazi walio keti wakimsikiliza kwa makini. Hii ni sehemu ya mafunzo au kikao cha kazi.

Mwanamke aliye na mtoto mdogo akipokea hati kutoka kwa afisa wa serikali katika kituo cha huduma Kenya. Watu wengine kadhaa wamesimama karibu, wakiwa wamevaa mavazi rasmi na kuonyesha hali ya furaha na ushirikiano katika utoaji wa huduma kwa wananchi.

Maafisa wa serikali wanafanya ziara au ukaguzi katika kituo cha huduma Kenya. Afisa aliyembele anaelezea jambo kwa wenzake huku mteja aliyeketi akisikiliza. Mandhari inaonesha ufuatiliaji wa utaoaji huduma kwa wananchi.

Mashabiki wa Kenya wako uwanjani wanashangilia. Wamevaa mavazi ya rangi nyekundu na mmoja anapeperusha bendera ya Kenya. Watu wanonekana na furaha wakisheherekea au kuunga mkono timu au hafla ya kitaifa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni katika uwanja wa mchezo au jukwaa la kushuhudia tokeo muhimu.

Afisa aliyevaa koti jeupe na barakoa anamhudumia msichana katika meza ya usajili. Msichana anapewa huduma ya alama ya vidole au kudhibitisha kwa kitambulisho. Mazingira yanaonyesha kuwa shughuli hii inaendelea katika banda la muda labda ni usajili wa wapiga kura, huduma za serikali au kampeni ya afya.

Hawa ni viongozi watatu wa serikali ya Kenya wakiwa wamesimama na kushikilia ripoti ya mwaka ya hali ya idara ya mahakama. Katikati ni jaji mkuu aliyevalia mavazi rasmi ya mahakama. Pembeni ni viongozi wawili waliovaa suti wote wakitabasamu.

Ofisi ya huduma center nchini Kenya, kuta zimepambwa kwa rangi ya kijani, nyekundu na nyeupe zenye ujumbe wa kuendeleza huduma bora. Mfanyikazi wa huduma anaonekana akiwa ndani ya ofisi. Pembeni kuna bango la huduma 'Kenya' na eneo linaloitwa uwezo fund services. Mazingira ni safi na yenye mpangilio mzuri.

Hii ni mechi ya kadada kati ya timu mbili maarufu. Moja ikiwa na sare za kijani na nyingine za buluu na nyeupe. Wachezaji wanachuana kwa bidii uwanjani uku mashambiki wengi wakiwa wamefurika kwenye uwanja kuishangilia timu zao.

Kituo cha Huduma Centre kimejaa watu wanaosubiri kuhudumiwa. Wananchi wameketi na wengine wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma ya usajili wa kitambulisho cha taifa. Wahudumu wa serikali wamevalia sare rasmi wakitoa msaada kwa wananchi katika kaunta zilizoandikwa National Identity Card . Hii ni sehemu ya utoaji wa huduma za serikali kwa umma kwa njia ya haraka na rahisi.

Afisa wa Huduma Kenya yuko kazini katika kaunta ya kutoa cheti cha usafi wa polisi. Kaunta hiyo imepambwa kwa nembo ya Huduma Kenya na maandishi yanayohamashisha utoaji wa huduma bora za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Hawa ni wachezaji wa timu ya jeshi la Kenya KDF.Wakiwa kwenye mazoezi ya mpira wa mguu. Wamevalia sare nyekundu na wanafanya mazoezi mbele ya goli wakionekana kuwa na ari na furaha.

Jaji mkuu wa Kenya amevaa miwani na mavazi ya rangi za majano na bluu. Akizungumza mbele ya kipaza sauti. Anaonekana katika hafla rasmi ya kiserikali. Anaonekana mwenye furaha na kujiamini akiwakilisha uongozi au utoaji wa tarifa muhimu kwa umma.

Umati mkubwa wa watu ndani ya uwanja wa michezo wakiwa wamekaa na wengine wamesimama kwenye nyasi. Watu wengi wamevaa mavazi ya timu mbalimbali wanaonyesha kuwa ni tukio la michezo au mechi muhimu.

Hapa ni hafla ya kuapishwa kwa jaji nchini Kenya. Mwanamke aliyevalia mavazi rasmi ya jaji anashikilia Biblia juu kwa mkono mmoja na kuapa mbele ya podi yenye nembo ya Jamuhuri ya Kenya. Pembeni yake wapo maafisa wawili wa serikali mmoja akiwa amevaa barakoa. Nyuma yao kuna bendera ya Kenya kuashiria tukio rasmi la kitaifa.

Mchezaji mpya wa timu ya ULINZI STARS FC anakambiziwa jezi nambari ishirini na moja wa viongozi wa club .Wamevalia rasmi wanasalimiana mikono mbele ya bango la timu lenye lebel ya KDF likiwa na maandishi Soldiers Fast hii inashiria ushajili rasmi ya mchezaji huyo katika timu ya jeshi la Kenya.

Ukurasa wa maelezo wa passport ya Kenya. Paspoti hiyo ni ya mtu anaitwa Joshua mwenye uraia wa Kenya. Maelezo yanajumuisha jina, jinsia, rangi ya macho, urefu, na hali ya kiafya maalumu, iliyobainishwa kuwa outistic taarifa nyingi zimefichwa kwa faraga, paspoti imetolewa na serikali ya Kenya.

Rais ana wasalimia kwa furaha kundi la majaji waliovaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu na nyeusi. Tukio hili linaonekana kuwa hafla ya kiserikali au ya mahakama ikiashiria heshima ushirikiano na mshikimano kati ya mihimili ya serikali.,

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta anazungumza na majaji waliovaa majoho mekundu ya mahakama na mavazi rasmi ya kihistoria. Majaji wanaonekana kusikiliza kwa makini huku wakisimama mbele ya jengo la kifahari lenye nguzo na madirisha meupe.

Mchezo wa mpira wa vikapu kati ya wachezaji wakike. Mchezaji aliyevaa sare ya bluu anadhibiti mpira huku akizungukwa na wachezaji wa timu pinzani waliovaa sare nyeupe. Mchezo unaendelea ndani ya ukumbi wa michezo na kuna watazamaji walioketi upande wa nyuma.

Mashabiki wa timu ya soko ya AFC Leopards wakiwa na furaha na hamasa kubwa uwanjani. Wamevaa mavazi ya timu wengine wakiwa na mabango na vuvuzela. Huku bango kubwa likisoma khwakhola wakishangilia kwa nguvu.

Jaji mkuu wa Kenya amesimama kwenye mimbari iliyowekwa nembo ya idara ya mahakama. Amevalia mavazi rasmi ya majaji ya rangi nyekundu na nyeusi. Anazungumza kupitia kipaza sauti katika hafla rasmi ya kimahakama.

Wanaume wawili wanajaza fomu kwenye meza ya mbao huku watu wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki nyuma yao. Kuna vifaa vya kuweka alama ya vidole mezani na simu ya mkononi ikiashiria mchakato wa usjili au udhibitishaji wa taarifa rasmi.

Bango la ushiriki wa idara ya mahakama ya kenya katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Nairobi, bango lina picha ndogo ndogo za maafisa wa mahakama wakihamasisha wananchi, wanafunzi na wanajeshi kuhusu huduma za mahakama. Nembo ya judiciary ya Kenya imeonyeshwa juu kulia ikionyesha uwepo wao rasmi kwenye maonyesho haya.

Viongozi wa chama cha ODM wakiwa katika mkutano na waandishi wa habari. Wamevaa kofia za rangi ya chungwa zenye nembo ya ODM na wamesimama nyuma ya mimbari iliyoandikwa ODM . Kiongozi aliye mbele anazungumza mbele ya kipaza sauti.

Hawa ni wahudumuwa huduma center wakiwa kazini. Wamevaa sare rasmi zenye nembo ya huduma Kenya na wanatumia kompyuta kuhudumia wananchi. Baadhi yao wamevaa barakoa kuashiria hatua za tahadhari za kiafya. Ukutani kuna maandishi toward service excellence yakionyesha dhamira yakutoa huduma bora kwa wananchi.

Jaji mkuu amevaa mavazi rasmi ya kimahakama akitembea pamoja na rais aliyevaa suti ya kijani kimbichi. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kuzungumza kwa furaha wakiwa ndani ya jengo la kifahari lenye nguzo nyeupe na sakafu ya marumaru.

Mtu huyu amevaa kofia mbili zenye maandishi ya kampaini ya kisiasa ya chama cha KANU, Zikiwa na nembo ya jogoo na maandishi kura kwa Moi. Hii inaonyesha kipindi cha uchaguzi ambao watu walionyesha ungwaji mkono kwa rais wa zamani wa Kenya Daniel arap Moi.

Afisa wa serikali katika kituo cha Huduma Centre anahudumiwa na mfanyikazi wa huduma kwa wateja anayefanya kazi kwa kutumia kompyuta. Wengine wanasubiri au kuzungumza karibu wakionyesha mazingira ya utoaji huduma kwa umma serikalini.

Mwanariadha huyu yuko katika hatua ya kuruka kwenye mashindano ya kuruka mbali. Ndani ya uwanja wa michezo. Amevaa jezi nyekundu na anaonekana akiwa angani akielekea kutua. Majaji na watazamaji wameketi pembeni wakifuatilia mashindano.

Hapa kuna wanaume watatu ambao wamesimama, mmoja anampatia mwingine kitambulisho, huku wote wakiwa wamevaa barakoa na mmoja wao amevaa sare ya serikali yenye nembo ya kenya.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa kutoka serikali ya Kenya kilichotolewa katika enbeo la Embu magharibi mkoa wa mashariki. Kinaonyesha mahali pa kuzaliwa, jinsia ya mtoto, majina ya wazazi na tarehe ya usajili cheti hiki ni ushahidi rasmi wa kuzaliwa kwa mtoto.

Mashabiki wa timu ya Kenya wakiwa na furaha kubwa kwenye uwanja wa michezo. wamevalia mavazi yenye bendera ya Kenya na wanashangilia kwa nguvu. Mzungu aliyevaa kofia na miwani yuko mbele yao akitabasamu na kujiunga na shangwe za mashabiki.

Hawa ni wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamekumbatiana kwa mduara uwanjani kabla ya mechi kuanza. Wamevalia sare za buluu na weupe na washabiki wengi wanaonekana wakitazama kutoka jukwaani kwa hamasa.

Hizi ni kundi la paspoti za Kenya zenye jalada la bluu, zikiwa ndani ya sanduku. Hizi ni hati rasmi zinazotolewa na serikali ya Kenya, kwa ajili ya kusafiria kimataifa.

Mechi ya kadanda inaendelea uwanjani kati ya timu mbili zilizovaa sare njano na nyekundu. Watazamaji wengi wameketi jukwaani wakifuatilia mchezo kwa makini. Uwanja unaoenekana kuwa katika hatua ya ujenzi kutokana na guzo zisizomalika kamilika nyuma ya jukwaa.

Wachezaji wa timu ya soka ya bandari wamevalia jezi za bluu. Wanasherekea kwa furaha bada ya kufunga bao. Wanakumbatiana na kuonyesha mshikamano na furaha ya ushindi uwanjani.

Hawa ni maafisa wawili wakiwa ndani ya kituo cha huduma Kenya. Afisa mmoja anachukua maelezo kwenye daftari huku mwingine akiwa amesimama pembeni kwa makini. Mabango juu yanaonyesha huduma kama uwezo fund na registration of self help groups . Mazingira ni safi na ya kiofisi.

Kikundi cha watu wanasherekea hafla ya kisasa mbele ya jengo lenye maandishi ya Kenya africa national union. Mtu mmoja anapewa kofia nyekundu na hati huku wengine wakitabasamu na kushuhudia tukio hilo kwa furaha.

Mwanamme aliyevaa suti ya rangi ya blue akiwa anahutubia hadhira kwa kutumia kipaza sauti, nyuma yake kuna bango lenye maandishi Milimani High court civil division pamoja na nembo ya mizani ya haki ikionyesha kuwa tukio hilo linahusiana na mahakama au haki.

Hawa ni wanawake wawili wakitumia kompyuta darasani. Mmoja akiwa anamfundisha au kueleza mwenzake. Wengine wako nyuma wakishiriki shughuli hiohio ya mafunzo. Inaonekana kuwa ni warsho ya kuimarisha elimu ya watu wazima.

Afisa wa serekali aliyevaa suti anazungumza mbele ya kikundi cha watumishi wa huduma center. Baadhi ya wahudumu wamevaa fulana nyekundu zenye nembo ya huduma kenya mazingira yanaonyesha kikao rasmi kuhusu utoaji bora wa huduma kwa umma.

Maafisa wa serikali waliovaa sare na barakoa wanahudumu katika meza ya usajili ndani ya hema. Mwananchi amesimama mbele yao akizungumza ikiashiria shughuli ya usajili au utoaji wa huduma za kijamii kama vile ajira kwa vijana kupitia mpango wa serikali.

Umati mkubwa wa mashabiki wanashangalia kwa furaha wakiwa wamebeba bendera za Kenya. Watu wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali. Wengi wakiwa na rangi za bendera ya taifa. Inaonekana kuwa ni tukio la kitaifa au mechi ya michezo ambapo mshikamano na uzalendo zinaonyeshwa kwa nguvu.

Hafla rasmi ya kuapishwa kwa kiongozi wa juu wa serikali. Akiwa anakula kiapo na kusaini nyaraka muhimu mbele ya jaji mkuu. Viongozi wa mahakama na umma waliokusanyika kushuhudia tukio hilo la kihistoria

Mchezaji wa mpira wa vikapu anaruka juu kwa ajili ya kupiga shuti. Anavaa sare blue yenye namba tano na anaonekana akicheza kwa nguvu na umakini. Wachezaji wengine wanaoneka uwanjani huku washabiki wakitazama kutoka jukuani. Mandhali inaonyesha ushindani mkubwa na ushiriki wa wanawake katika michezo.

Hapa ndani ya kituo cha huduma Kenya ambapo maafisa wa serikali wakiwa wamevalia sare na barakoa wana wahudumia wananchi. Komputa na dawati la wahudumu linaoenakana huku afisa mmoja akizumgumza na mwananchi. Hii ni sehemu ya utoaji huduma kwenye serikali kwa njia ya haraka na rafiki kwa wananchi.

Mashabiki wa Kenya wakiwa kwenye uwanja wa michezo wanashangilia kwa furaha huku wakiwa wamevalia mavazi ya rangi za bendera ya taifa. Wengi wao wanavaa jezi za timu ya Kenya Rugby Sevens . Ummati umejaa hamasa wakionyesha uzalendo na kuunga mkono timu ya taifa wakati wa mechi ya kimataifa.

Hao ni wahudumu wa Huduma center wakiwa kazini wakitoa huduma kwa wananchi. Wamevaa sare nyeupe zenye nembo ya Huduma kenya na mapambo mekundu. Baadhi wanahudumia kwa kutumia kompyuta huku wengine wakizungumza na wateja walio simama. Mazingira ni safi na ya kisasa.

Maafisa hawa wa serikali wanatoa huduma kwa wananchi katika hema la huduma mashinani. Watu wameketi wakihudumiwa huku wakifuatilia taratibu za usajili au huduma nyingine, na wote wamevaa barakoa kwa ajili ya usalama wa kiafya.

Kundi hili la mashabiki wamevaa mavazi ya Kenya wakiwa na furaha wakitabasamu na kuonyesha ishara ya pongezi, inaonekana wapo kwenye tukio la michezo au sherehe ya kitaifa wakiwa na hadhi ya uzalendo na ushikamano.

Mashabiki hawa wameketi uwanjani wakiufuatilia mechi au tamasha. Mwanamke aliyeva jezi ya Kenya Airways amesimama mbele huku wengine wakionekana wakifurahia na kuzungumza, ni tukio la kijamii lenye furaha na ushirikiano.

Watu wamevaa mavazi ya rangi ya buluu wakiwa kwenye ukumbi wa mikutano. Wengi wao wamevaa fulana na kofia zenye nembo na wanaonekana wakifurahia huku wakinyanyua mikono. Hii inaonekana kuwa hafla rasmi au mkutano wa kikazi au chama fulani.

Stakabadhi nyingi za vitamulisho vya taifa vya Kenya. Zimepangwa kwenye masanduku mepesi juu ya meza, tayari kwa kugawiwa. Pembeni kuna chupa ya dawa ya kutakasa mikono.

Hawa ni wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakisherehekea kwa furaha uwanjani. Wakiwa wamevaa sare zao baadhi wakipiga kelele na kuonyesha ishara ya ushindi huku mashabiki wakiangalia kutoka jukwaani.

Hii ni mechi ya mpira wa wavu kati ya timu mbili za wanawake. Wachezaji wa timu moja wamevalia sare nyekundu na weusi huku wapinzani wao wakiwa na sare za kijani na buluu. Mchezaji wa kijani anapiga mpira huku wachezaji wawili wa timu nyekundu wakijaribu kuzuia mpira. Watazamaji wanaonekana wakifuatilia mechi kutoka kwenye viti vya juu.

Maandishi Court Annexed Mediation in Kenya pamoja na alama ya watu watatu wakihusishwa katika mazungumzo ya upatanishi. Pia kuna nyundo ya hakimu inayoashiria mfumo wa haki. Hii inaonyesha mpango wa mahakama nchini Kenya wa kushughulikia migogoro kwa njia ya mazungumzo kabla ya kesi kufika mahakamani.

Mashabiki watatu wa timu ya Kenya wakiwa na furaha. Wanapiga picha. Wamepaka rangi za bendera ya Kenya usoni na wamevalia mavazi ya kuonyesha uzalendo wao. Wanaonekana wakisherehekea na kuunga moono timu ya taifa kwa hamasa kubwa.

Pasi mbili za kusafiria kutoka Kenya, moja ya zamani ya rangi nyeusi iliyoandikwa Republic of Kenya na nyingine ya kisasa ya rangi ya bluu iliandikwa EastAfrican Commmunity republic of Kenya. Zimewekwa mezani karibu na mapambo yenye rangi ya bendera ya Kenya na sanamu za pundamilia.

Kundi la viongozi na maafisa mbalimali wakiwa jukwaani wakizingua au kuwasilisha ripoti rasmi. Wamesimama kwa mstari mbele ya bango lenye nembo ya mahakama ya Kenya na serikali, huku kila mmoja akiwa ameshika nakala ya ripoti yenye utepe wa manjano. Tukio linaonekana kuwa la kitaifa na la heshima kubwa.

Watu wengi wameketi wakisubiri kuhudumiwa katika kituo cha huduma za serikali kama vile Huduma Center. Mazingira ni safi na yenye mpangilio mzuri na kuna kaunta mbalimbali. Wahudumu na wananchi wanaonekana wakishirikiana kwa utaratibu.

Kituo cha huduma center ambapo wananchi wanahudumiwa katika kaunta mbali mbali kama NSSF services , SHA sevices na UWEZO FUND services . Wahudumu wameketi kwenye kompyuta wakisaidia wananchi walio fika kupata huduma za serikali kwa njia rahisi na ya haraka.

Mechi ya kandanda inayoendelea uwanajani. Mchezaji wa timu ya jezi ya kijani na jano anadhibiti mpira karibu na kona huku akifuatwa kwa kasi na mchezaji wa timu ya jezi nyekundu na nyeusi. Watazamaji wengi wamejaza uwanja wakishuhudia mchezo huo kwa hamasa.

Halfa ya kuapishwa kwa jaji nchini kenya. Aliyekatikati amevaa mavazi rasmi ya majaji anainua bibilia akiwa mbele ya mibari yenye nembo ya jamuhuri ya kenya pembeni kuna watu wawili waliovaa mavazi rasmi ya mahakama mmoja akiwa na barakoa nyuma yao kuna bendera za kenya.

Wanaume kadhaa wameketi mezani wakijaza fomu au hati rasmi huku wengine wakisimamia na kushika karatasi. Inaonekana kama shughuli ya usajili au udhibitisho wa taarifa katika mazingira ya kijijini.

Kundi la mawakili waliovaa mavazi rasmi ya mawakili wakiwa mbele ya jengo la mahakama wakizungumza na wanahabari. Wana mabango yenye ujumbe kama protect the judicial independence wakidai uhuru wa mahakama na haki. Ni maandamano ya amani ya kutetea usawa katika mfumo wa sheria nchini Kenya.

Eneo la Huduma centre nchini Kenya ambapo wananchi wanahudumiwa na maafisa wa serikali. Watu mbali mbali wanaonekana wakisubiri huduma ama wakihudumiwa kwenye counter maafisa wa huduma wamevaa sare za rangi nyeupe na nyekundu, na wengi wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya . Mazingira ni ya mpangilio mzuri na ya kitaalamu.

Bomba kubwa hili la maji likiwa limeunganishwa kutoka tangi la saruji na kuelekezwa kwenye mtaro wa maji machafu au mfereji wa kupitisha maji katika eneo lenye uzio wa waya na miti.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanashangilia kwa furaha uwanjani. Wamevalia mavazi ya rangi za bendera za Kenya na wanabeba bendera wakipiga makofi na kupiga kelele za kuunga mkono. Mandhari inaonyesha mashikamano, uzalendo na shauku ya kushabikia nchi yao.

Mashabiki wa Kenya wakiwa kwenye uwanja wakishangilia kwa furaha. Wamevalia mavazi zenye rangi ya bendera ya Kenya, wakipeperusha bendera, kupiga vuvuzela na kuoyesha mshikamano mkubwa wa kizalendo.

Mashabiki hawa ni wa timu ya Tusker FC wakiwa wamevalia jezi za majano na nyeusi. Wanashangilia kwa furaha kubwa kwenye uwanja wa michezo. Wakiwa wamesimama na mikono juu kuonyesha hamasha yao kwa timu yao